Watu wengi wamekalia viti katika idara ya huduma center, na kando yao tunamuona askari anatembea na buntuki la kwenye mkono ya kushoto, walioketi hapa huenda wanatafuta huduma za kiserkali katika jengo hili.

Tunaona mashabiki walio uwanjani labda kushabikia timu yao. Inavyoonekana ni kwamba huenda mpiga picha amewakaribia hivyo basi mashabiki hao pia wamekaribia kamera ili waonekane vizuri. Jinsi ilivyo kwenye hapa.

Mashabiki wengi wamejitokeza uwanjani kushabikia timu yao wakicheza mpira. Yawezekana kwamba ni mpira wa kandanda. Na kwa wakati huu aidha inaweza kuwa mpira haujaanza ama mchezo huo umeshakwisha na wafuasi wao ama mashabiki wao wanaanza kuondoka.

Tunanona wanawake wawili wamevalia sare rasmi za kufanya kazi, hasa hii inatumia na wanasheria. kando yao kuna ambaye amevalia suti nyeusi na amesimama, aliyekatikati ameinua juu bibilia.

Watu wengi mjini Kenya wamefurahia sana huduma ya ya huduma centre. Manake wao huweza kupata huduma zozote za serikali, katika mji uliyo karibu nao. Mwenyewe nimeenda hivo, na nimepata msaada mzuri sana. Nimependa mfumo wa huduma center kabisa. Kongole kwao.

Martha Koome ndio jaji mkuu katika mahakama za Kenya aidha yeye husaidia sana katika mambo ya kutekeleza kuhakikisha kwamba sheria nchini Kenya inafatwa kwa wale wanao ongoza, na pia kwa wale wanao ongozwa. Yeye ni mwanamke anayetia bidii.

Ninapoona picha ya mashabiki wameshika bendera ya Kenya wakiwa wengi hivi yanikumbusha juzi ambapo Faith kipyegon alijaribu kukimbia umbali wa maili moja, chini ya dakika aliyo.

Uongozi nchini Kenya hushangaza sana maanake kwa mara moja unapata kiongozi huyu ako mahali hapa, wakati huu kisha baadae anakua kule upande mwingine, lakini wote kwa pamoja wanakuanga tu viongozi na wanaongoza hii nchi kwa njia ambayo inategemea wakati uliopo.

Mtu fulani anayeitwa Evans Kipchirchir aliye na anwani ya barua pepe ambaye inaitwa kipchirchir na nambari yake ya simu pia aliweza kuenda katika pale ivo E-citizen na kulipia malipo yake ya kupata cheti cha pasipoti ili kumsaidia yeye asafiri kutoka nchi kenya akitaka.

Kwa mara mingi mijengo ya umma ama ya serikali hupakwa rangi la bendera la Kenya basi ili ni kumaanisha ni wa watu wa Kenya na inahudumia watu wa Kenya. Rangi inalingana na rangi zilizo kwenye bendera la Kenya.

Ni asubuhi ya jumatatu umetembelea shirika la huduma Kenya, kwenda kupata usaidizi wako, wa kupata Ile cheti cha kutoka kwa askari, basi unapata kwamba wewe tu wewe pekee yako watu wengine hawajaamka.

Rais Msataafu Uhuru Kenyatta, alikua kiongozi wa nchi ya Kenya, kutoka mwaka elfu mbili na kumi na tatu hadi elfu mbili ishirini na mbili. Alikua mcheshi sanaa na angepatia watu vicheko kadhaa.

Mashabiki wa Kenya hupenda kufagia alama ya Kenya. Hii ni bendera ya Kenya iliyo na rangi ya nyeusi, nyeupe, nyekundu na green .Hii husaidai wacezaji wanapocheza uwanjani, kujitambulisha wao ni wa Kenya na wanapenda nchi yao.

Naam! Basi ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia, wao wakiwa kwa basi yaweza kuwa kwamba wanaenda kusherekea timu yao wanapocheza uwanajani, wao wamevalia sare ama jezi la rangi la kijani.

Wafanyikazi wa Huduma Centre natumai wanafurahi sana kazi yao. Wanapofika kazini asubuhi wakigonjea wakenya wakuje wapate huduma zao huwa wametulia tu pale wakijuliana hali wakigonjea wateja wao uku wakishukuru kwa kazi ambao mema wanaofanyia wananchi wa Kenya.

Rais aliyestaafu Uhuru Kenyatta aliapishwa madarakani na Maraga. Hapa ilikuwa mwaka wa 2017 baada ya kushinda uchaguzi. Alikuwa na bibiye Margaret Kenyatta pale.

Iwapo Kuna mashabiki nchini kenya ambao wanaipenda timu Yao basi ni watu wa gormaya yaani mashabiki hao hutokezea sana na wanakuwa na upendo mkubwa kwa timu Yao na hata wachezaji ndiposa wao ufanya vyema.

Mashabiki wa timu ya Gor mahia ama kweli wanao vituko. Jamaa kashika kifaa fulani ameitengeneza ikae kama nyundo alaa kubwa sana. Hao ni wapenzi wa soka na wanapenda sana kushabikia timu yao.

Watu wanapenda kutafuta huduma za umma ni vema kuwa wawe wamepanga foleni ama wameketi chini kusubiria kuhudumiwa, hili ni jambo mzuri sanaa linahakikisha kwamba watu wakona njia mwafaka wa kusaidiwa na pia hawatachoka kusimama.

Hili ni kana kwamba mkuu moja wa serikali ametembelea kitua cha huduma kenya labda kuangalia jinsi wanavyofanya kazi, lakini pia tunaona balloon kuashiria kuwa labda Kuna sherehea ambayo imetayarisha na kutakuwa kunaendelea.

Kulipa ada za usaidizi wowote katika huduma Kenya basi waweza tumia mpesa, lakini hii ni jambo lingine ambayo imekuja kubadilisha kwamba, wakati huu watu hulipa iende kwa ecitizen.

Wajua mpira ni tamu sana, Mpira Wa kandanda , ndo maana nchini Kenya , Kuna timu ambayo inaitwa Gormahiya . Mashababiki wake ni watu wacheshi mno , wao upenda yao na utokea Kila siku ambako timu yao inacheza hivo tunaweza kuendelea na mchezo wa futiboli nchini Kenya.

Basi watu wanapokwenda kupata huduma pale hivo huduma centre wanapata kwamba wameketi mahali fulani wakingojea wahudumiwe. Iwapo pia kuna wafanyikazi ambao wanataka usaidizi, basi wananufaa kupewana wenzao.

Basi kama wewe ni shabiki wa mpira wa kandanda na unafahamu timu ya sofa paka basi utafurahia iwapo unaona picha ya mashabiki wakishangilia timu yao manake lazima hapa wamewashinda Gor Mahia kwa mabao kadhaa.

Katika mchezo wa soka, huwa huchezwa na wachezaji kumi na mmoja upande moja na kumi na mmoja upande mwingine. Kila moja anajaribu kuweka bao la yule mwingine. Wa kwanza atakayeweka huwa na furaha sana.

Basi Kuna watu ambao wanaitwa waandisi wa Barabara au ni watu ambao wamesomea kutengeneza Barabara, na kwa mara mingi wanatumia mashine maalum Ile kichimba mifereji ipasavyo ndio Barabara mzuri itengenezwe.

Kunayo mahakama Fulani nchini Kenya ambayo hasaa Ile ya milimani kwa mara mingi Kuna kesi mingi ambazo zinaendelea pale, unapata wakili mteja wao, wahusikavwote wanapenda pale Ili kutatua mashida zao.

Tusker ni aina ya pombe inayotengenezwa na kampuni ya EABL. Nayo pia, inasaidia kufanikisha shughuli za michezo kwa vijana. Hivo basi huwa inawafadhili michezo hizo.

Huduma Center ni njia mzuri sana ambao imesaidia wakazi wa nchi ya Kenya ilikupata huduma zozote za serekali popote pale walipo. Njia hii inarahisisha kazi kwa sababu mtu atafaa tena kusafiri kwote hadi pale Nairobi hila wanaweza kupata huduma hizo hadi manyumbani kwao karibu.

Mwaka wa alfu mbili ishirini na mbili, uwanja wa Kasarani. Wakenya wengi walikua wanafurahia sana hii siku, kwamba wamepata rais ambaye ndiye kwa muhula mdogo ni kijana na ako na nguvu ya kufanya kazi, lakini kwa wakati huu, huyu rais ndiye anayeambia askari wapige risasi vijana.

Wafanyikazi wa huduma Kenya, hii ni dawati ambapo mtu ukitaka maelezo zaidi kuhusu huduma zao ama jambo fulani ya serikali unaenda na wanakuhudumia, kwa mimi maoni yangu mimi, wafanyikazi hawa hufanya kazi mzuri sana,

Kwa maoni yangu mmi hufarahia utenda kazi ya Huduma center nimeenda huko mara mingi kutafuta Huduma mingi ya serikalii na kwa yote hayo walinihudumia vizuri nliridhika sana utendakazi wao nawapa kongole.

Cheti cha kuzaliwa ni hati muhimu sana kwa kila yeyote. Maanake hii ni dhibitisho ya kwamba ulizaliwa mahali fulani na wazazi wako ni watu fulani na daktari aliyekuhudumia wakati ulizaliwa ni yupi. Hili ni kutambulisha watu wajue kwamba mtu fulani alizaliwa eneo fulani.

Unapohudumia watu wengi, huwa ni mzuri watu wapige foleni ndio isaidie kukuwe na utaratibu mzuri wa kufanya kazi hiyo bila matatizo yoyote. Hii ni njia mzuri ya kufanyia kazi watu wengi.

Kunao kiongozi fulani anaitwa Kalonzo Musyoka mwenye chama chake cha kisiasa kinaitwa wiper party yeye aliwai kuwa mahakamu wa raisi lakini hajawai kuwania kuwa raisi, sijui ni kwa nini hajaweza kufikiria ivo.

Kiongozi wa Kenya aitwa William Samoei Ruto, alafu pia alikuwa na naibu wake aliyeitwa Rigathi Gachagua ambaye alitolewa, pia tunao majaji wa mahakama ya kuu, mwingine aliyestaafu aitwa maraga, wote walijenga nchi ya Kenya.

Mara mingi ukienda kutafuta huduma katika ofisi za serikali, mara mingi huwa unapata watu wengi. Hata zile vitu ambazo wameziweka pale kusaidia wateja wao hazitakuwa zinatosha, hivyo basi inabidi wengine wenu mmesimama pale hivo kando ili mngoje kuhudumiwa.

Kuna kizazi cha Gen z nchini kenya ambao wao kwa mara mingi hutumia bendera la taifa la Kenya, kwa sababu wao huamini kwamba wanalipigania nchini hii ,ya kwamba wanataka nchi iwe nchi ya manufaa kw akila mmoja.

Unapoenda pale kutafuta cheti cha pasipoti ama kusafiri kutoka nchi ya Kenya, basi mara mingi ama wakati wowote ule, picha yako ya uzo huwa inahitajika, ndiposa itambushe kwamba hio ni hati chako wewe mwenyewe binafsi.

Huwa ni jambo ambayo inahuzunisha pale unapotembea barabarani kisha unapata watu walitupa takataka kando ya barabara hadi takataka hizo zinaziba hata mifereji yenye maji hupitia kukinyesha, hili halifai kabisa.

Kunazo wakati ambapo huduma za serikali zinaitajika sana na watu wengi kwa muda mdogo. Basi inabidi wahudumu wa Huduma Centre watoke pale nje kisha waweke mameza ya kuhudumia watu pale walipo uwanjani.

Nchini Kenya ifikapo wakati wa uchaguzi ama mwaka wa uchaguzi, wanasiasa hushangaza sana kwa maana wao hujileta kwa umma wakijipendekeza kama watu wazuri wenye watakuwa wanaitikia kile ambacho kinafaa kifanyike Kenya, ili maisha ya watu yakuwe sawa. Lakini wakiingia mamlakani, rafiki yangu utashangaa sana.

Taifa letu tukufu la Kenya linajulikana sana kwa ukimbiaji, tunao wanariadha kadhaa ambao wako na talanta nzuri za kukimbia na wao husifiwa sana wakishiriki katika mashindano ulimwenguni kote ,wao wanashinda medali za dhahabu.

Wakati mwingine unapata wafanyakazi nchini Kenya wanaandamana ili kutetea vitu maalum. Aidha ikue ni kuhusu maslahi yao ya kufanya kazi ama kuhusu wateja wao. Basi hili ni jambo ambalo limewekwa katika katiba ya Kenya.

Basi inakuwa ni jambo mzuri pale ambapo unaona askari alafu yeye pia ameenda kupewa huduma na mkenya ambaye anafanya kazi katika huduma centre . Hili ni jambo mzuri kwamba wanashirikiana kujenga.

Ah rais aliyestaafu aliitwa Uhuru Kenyatta. Kwa mara mingi jamaa huyu alikuwa mcheshi. Angekuwa anaongelesha watu, tuseme ameandika hotuba yake ameandikiwa hapo. Akifika hapo mbele ya watu, ana anzakusema , Ah, tuachane na hii. Wacha nimwambie." Kisha anaanza kuongelesha watu na maneno yanayotoka kwa kichwa yake tu. Hiyo ni mzuri.

Panapokuwa na usajili wowote wa watu aidha iwe ni usajili wa watu wanaopiga kura ama usajili wa wakulima hu kamati kubwa sana na hivyo basi inabidi walinzi wa usalama wawepo ili kuangalia kwamba usalama umeimarishwa.

Kuna hawa chama fulani nchini kenya ambacho kinaitwa ODM yaani Orange Democratic Movement, kiongozi wake ni Raila Amollo Odinga, iko na wafuasi kadhaa nchini kenya na ndio chama ambacho kwa sasa kimekaa sana kwa muda mrefu.

Wakenya wanaposherehekea nchi yao, wachezaji wao ama watu wao, wananchi wao wa Kenya, mara mingi huwa na bendera la Kenya. Hii huashiria kuwa wako pamoja na wanashabikia timu yao na wanafurahia nchi yao.

Asubuhi na mapema mtumizi waserikali anatembelea shirika la huduma Kenya ili kuangalia jinsi wanapitenda kazi yao, anapata wakenya walishaa enda kwenda kutafuta usaidizi pale.

Je, wewe kama mtaalamu ushawahi tafuta usaidizi kutoka mtaalamu mwenzako? Basi wakati mwingine pia unapata kwamba daktari anaenda kwa matibabu kutoka daktari mwenzake. Hata pia wahudumu wa huduma center kwa mara mwingine wanaenda kupata huduma kutoka kwa mhudumu mwingine wa huduma center.

Wanajeshi wa kenya pia wao huwa na timu yao ya kucheza kama kwa soka. Wao wakiwa uwanjani huwa wanavalia sare ya rangi ya nyekundu ili watambulike wao ndio wanajeshi wa kenya.

Mchezaji anapofunga bao huwa na furaha sana kwa timu yake maana yake watakuwa na uwezo mkubwa wa kushinda mechi hiyo na hatimaye labda hata washinde ligi na wapate pesa mingi ili waimarishe klabu yao na pia maisha yao.

Huwa jambo mzuri sana ambapo wale wakubwa washyaa wanapatana Ili kujadiliana ama kuelezea umma kuhusu jambo Fulani kwa mfano , wakati maraga na Martha Koome wanappatana kwa mbele ya watu Ili kuwaelimisha Huwa ni jambo nzuri.

Naam, hapa ni katika wakati wa Corona ambapo kwamba watu walikuwa wakivalia mask kwenye midomo yao na maskio na macho zao hapana kwa mapua zao. Sasa wanapoenda kutembea kupata huduma yoyote hawataambukizana kwa ugonjwa huo wa Corona.

Sasa ni kwamba kijana mwenzetu, alikuwa anacheza akaruka sanaa hadi akapita, sasa ameanguka kidogo lakini ni mchezo na mwili wake uko sawa na atakuwa sawa yote haya ni kwa minajili ya kuguza talenta.

Unapokuwa kazini wakati mwingine uwe unavalia sare pia wafanyakazi wa huduma center wao wako na sare sawa ambazo ziko na rangi ya nyeupe na nyekundu na nyeusi rangi hizi zote pia ziko katika bendera la nchi ya Kenya.

Mashabiki wa Kenya ni watu wakubwa sana, wao husaidia timu yetu ya Kenya kila mara wanapocheza. Wanawashabikia na kuwasifia na tunaposhinda tunasherekea vilivyo, napenda mtindo huu sana.

Wakati mwingine unapofanya kazi waweza kumbana na tatizo fulani ambapo utahitaji usaidizi wa mfanyakazi mwenzako. Hivyo basi itabidi umuonyeshe mahali kuna shida ndiposa yeye aone. Akiwa na uwezo atakusaidia. Kama hana uwezo ataambiwa mkubwa wenu.

Wewe ni shabiki wa mchezo Gani? wa mbio ama soga, Naam watu wengi wanapenda soga lakini pia Kuna Hawa ambao wanapenda mbio, wote husheherekea mchezo Hizi sanaa.

Kwa kawaida mashabiki wengi hutokea sana pale ambapo timu zao wanao wapenda wanacheza uwanjani ili kushabikia timu yao na kuwasihi wachezaji wao ili wapate uongozi. Kisha wakishapata ama wakishinda mechi hiyo basi inakuwa ni sherehe kubwa sana.

Mtu unapochukua cheti cha kitambulisho nchini kenya basi alama ya vidole vyako huchukuliwa na mfanyakazi anayekuhudumia ili kukusaidia kukutambulisha wewe mtu mwenyewe binafsi.

Katika mahakama ya Rufaa nchini Kenya, wanapo keti kusikiza kesi lolote. Kwa kawaida, huwa ni majaji, isiopungua majaji sita, na wao husikiza kesi hiyo na kila mmoja utoa uamuzi wake.

Bomba LA maji kubwa mno inabeba maji inaezatosheleza nchi yote kubwa hii ni jambo nzuri na uandisi kubwa ambao watu wamesomea kufanya jambo hili zuri.

Chama cha KANU kiliondoa wakati wa enzi za utawala wa kibeberu ambacho kimesaidia Kenya kupata uhuru wake. Kenya African National Union ndio jina lake kwa ukamilifu.

Kunayo maziwa fulani ya kampuni ya tuzo, maziwa hiyo ni tamu sana, halafu kina dada ama kina mama wa kenya ni warembo kweli na wao hushabikia timu yao tofauti tofauti kama vile Gor Mahia na Sofapaka.

Huwa ni furaha riboribo wakati umejishindia ni furaha kweli kweli kwa timu yako na wachezaji wako na mashabiki wako na kutakuwa na furaha kama klabu.

Mimi naye napenda Huduma Centre, yaani mtu unaenda pale hivo unahudumiwa tu vizuri chap chap na wafanyikazi wenye busara, hakuna mambo ya kulipa hongo ,huu mfumo ni mzuri bwana, yaani ni mzuri tu sana.

Naam, mchezaji wetu hapa ameruka vilivyo. Inaweza kuwa hapa ni katika uwanja la kasarani ama nyayo na jamaa huyu ni mkenya ambaye anashiriki katika michezo ya mbio.

Katika mchezo wa soka nchini Kenya kunao timu mbili ambapo huwa wanabishana sana. Wao hujiita mashemeji ile ya Sofapaka na ile ya Goh Mahia. Wanapocheza timu hizi huwa na mashambiki wengi sana na hio huwa na msisimko mkubwa.

Tukiwa shule ya upili pale katika kidato cha pili, rafiki yangu Wayne alikuwa anataka baadae akuje asome sheria, ili siku moja afanye kazi katika judiciary ya Kenya.

Basi hapa ni katika shirika la huduma Kenya ambapo tunaona wafanyikazi wakijadiliana, hii ni labda asubui kabla wateja au watu wa umma kuja kutafuta huduma hapa hivi, hili ni jambo mzuri wafanyikazi kushirikiana.

Huwa ni jambo la furaha sana, mchezaji wetu Mkenya anaposhiriki katika michezo yoyote ile, alafu kisha anaibuka mshindi. Huwa ni furaha na faraja tele kwa mashabiki na kwa sisi wote Wakenya.

Wajua utamu wa mpira ni kucheza na kueka bao. Hapo kunakuwa na utamu mwingine uko juu sana maanake mtaongeza nafasi yenu kwa kushinda na mtapata tuzo. Basi hapa tunaona hawa vijana wanatokea kusherehekea.

Ni desturi ya timu pale ambapo wanapotaka kuanza mchezo uwanjani basi wanakusanyika pamoja kisha wanaomba ili wapate ushindi kwenye mchezo ambao wanaocheza. Ni desturi mzuri hii

Mashabiki wengi wanapoenda kushabikia timu zao huwa wanabeba firimbi na pia vuvuzela, ili timu yao inapopiga bao ama inaposhinda, basi wanasherehekea kwa sauti za juu mno.

Mara mingi kunakuwa na mashindano nchini Kenya na wakati mwingine kunakuwa na wafadhili ambao wanafadhili michezo hizo na unapata kwamba wachezaji mara kwa mara kupiga picha moja safi ya timu yote mzima kwa makundi.

Kwa wakati huu, huduma ya kupata kitambulisho cha paspoti imekuwa rahisi mno na mtu hautahitaji kungojea kwa muda mrefu kama hapo awali. Hii ni njia nzuri ya kuhakikisha kwamba watu wa Kenya wanapata huduma kwa mda ufaao.

Huduma Kenya kweli wanahudumia wakenya, mkaazi unapoenda pale kisha ulizie uhudumiwe kwa jambo fulani, ni kweli utapata usaidizi huo kwa njia mwafaka kabisa.

Unapoenda wakati mwingine kwenye tahasisi ya serikali ama pia ya kibinafsi utapata kwamba kuna wafanyakazi ambao kazi yao ni kuelimisha umma kuhusu zile mambo wanayofanya. Mara mingi hao watu huongelesha watu wa umma kwa upole na unyenyekevu.

Mwaka kutoka elfu mbili kumi na tatu hadi hapo tuseme elfu mbili ishirini hapana elfu mbili kumi na saba kuliwa na chama ambacho waliitwa Jubilee na walikua wanatumia jina Tuko Pamoja. Je, wanasiasa walikua pamoja na wakenya ama wakenya walikua kivyao na wanasiasa wako kivyao.

Ni muhimu watu wawe na miili ambayo haijapita kilo kiasi fulani. Hii ndiyo husaidia mwili isipate magonjwa mengine inayokuja na kuwa na kilo mingi zaidi kushinda yenye mwili wako unaweza stahimili.

Watu wanaposhabikia timu yao, mara mingi hufurahia sana. Na utapata hata kwamba wao wametengeneza bendera ya timu yao ili wanapoenda ama kila mara wanapocheza, wanaipepea na ile bendera. Wakishinda, nayo inakuwa furaha ingine tele.

Mchezo kama kukimbia anavyofanya kipchirchir, kazi mzuri sana. Maana yake inakuza talanta ya watu wengi, na pia kutoka hapo. Wachezji wa mchezo huu, waweza kupata kipato chao cha kila siku. Pia kuna watu anafurahia na kusherekea mchezo sana kama huu.

Mara mingi mashambiki wanapoeda uwanjani kushambikia timu yao ama wachezaji wao kwa mara mingi wao uvalia sare ama nguo zilizo na rangi za bendera ya Kenya, kwa mfano rangi ya nyekundu hii huwa mzuri.

Sijui ni kwanini lakini kila mara ninapoona picha ya huduma kenya, mimi hufurahi kwa sababu watu wale wanahudumia watu vizuri sana, hii ni taasisi mzuri kwa serikali.

Aa mchezo wa wasichana, hii ni ile mpira wa kurushiana huwa wanachekesha mno unapata mpira kisha unatafuta mwenzako unamrushia mkilenga kuweka bao katika timu ile ingine pinzani.

Ni desturi kwa mataifa mengi ya afrika ama humu nchini kwetu kenya uone watu wanapoapishwa wao huchukua bibilia, kisha wanasema maneno fulani wao wakiwa wameinua hiyo bibilia juu. Sijui jambo hili lilianza wapi na maana yake ni gani, lakini naamini ni jambo nzuri.

Watu warefu wanafaida wanapocheza mchezo wa voliboli kwa sababu urefu wao unawasaidia kupitisha mpira na pia kuzuia mpira, huu mchezo ni mtamu wakati unachezwa na watu wakubwa.

Mtu unapoenda kujisajili upate kitambulisho chako cha Kenya, basi huwa alama za mikono yako huchukuliwa. Alafu yote ya vidole vyako huchukuliwa. Alafu pia zitakuwa zimewekwa pamoja na kitambulisho chako ili ihakikishe kwamba ni wewe.

Naam, hapo nyuma kidogo, palikuwa na usajili fulani, ambapo watu walikuwa wameambiwa kwamba wangepewa kitambulisho cha huduma namba na kwamba ingefanya kazi kushinda ile kitambulisho cha kitambo tuliwa tunajua lakini hadi wa sasa, hizo kadi hazijawahi tolewa. Swali ni je, zilikuwa za nini?

Kile ambacho huduma center wameandika kwenye ukuta wao kwamba towards service excellence kweli ni mzuri na inakuwanga wanafanya kwa hakika hayo, maanake utendakazi wao ni mzuri mno

Watoto wadogo hufarahisha huleta faraja na kuvumulia na kwa kila mtu yule kwa mfano unapoenda kazini umeandamana na mtoto wako wa hapo saa unashughulikia wateja wengine naye watoto uketi hapo kwa utaratibu.

Pale nyuma kidogo mjini Kenya kulikua na chama ambacho kiliitwa Party of National Unity ama PNU. Chama hili ilkua inasaidia wanasiasa wengi ambao walikuwa wanapinga serikali wakati huo ili waweze kupata mamlaka.

Kitambulisho ni hati muhimu sana kwa wqna nchi wa Kenya, basi inafaa kuwa jambo mzuri watu wengi kusajiliwa ili wapate vitambulisho zao ili kuwawezesha aidha kupiga kura ama kupata huduma kadhaa za serikali.

Huduma Centre walifanya jambo nzuri sana kwamba unapowatembelea kutafuta huduma yeyote wamewekelea viti ambavyo mama ukiwa na mtoto pale ama mtu umechoka ama mtu mkubwa unaweza ukakalia kwa hivyo ukisubiri kuhudumiwa. Pia wafanyikazi wa pale ni watu wenye busara sana.

Wafanyikazi wa serikali huvalia sare maalum, ili kujitambulisha kwamba wao ni wafanyikazi wa serikali na ni kwamba pia wananchi ama kila yoyote apitapo anaweza muona na anaweza kumtambua kwa urahisi kwamba huyu ni mfanyikazi wa serikali fulani.

Mitambo za zile enzi za miaka ya mia moja themanini na tisa hapo ivo, kulikua na chama Kenya ambacho kiliitwa Kanu iliyo ongozwa na Rais aliye staafu na pia aliishaaga anaitwa mzee Moi.

Mchezo wa soka ni mchezo mtamu mno. Watu wengi huipenda kwa sababu ni ya mcheshi mno, pia mm naipenda. Watu wengi huwa katika eneo la kuchezea mpira ama uwanja mkubwa wa kuchezea mpira alafu wanashambikia wachezaji wao na wanaeda na timu zao.

Wasomi wanapomaliza masomo yao ama pia wakiendelea kwa masoo yao kule vyuo vikuu, basi wakati mwingine wanaenda viwandani ili kutafuta ujuzi wa huko nje jinsi mambo yanavyofanyika kama vile Judicial service Commission inawapatia.

Mara ya mwisho ulifanya mtihani ulikuwa lini? Ile mtihani ambayo unapewa karatasi kisha unaanza kuandika majibu yake. Sasa jambo hilo hufanyika sana kwa mashule na mara mingi wanafunzi wanaiogopa. Wanaiogopa kufanya mtihani. Si ati kwamba hawajui lakini kuna tu uoga ya mtihani.

Watu wanapoapishwa huwa wanachukua Bibilia ama kama wao ni Waisilamu basi wanachukua Qur'an kisha wanainua juu na husema maneno fulani mbele ya kamati ya watu pia hio ni sherehe.

Hapo nyuma kidogo ni kwamba kila mara unapoandika kitu basi unachukua kalamu na karatasi kisha uiandike lakini kwa sasa kulingana na teknolojia ya kisasa mara mingi sio lazima ufanye hivi bali unaweza inaweza chapisha kile ukitumia tarakilishi.

Wanasiasa nchini kenya wakiwa na uchaguzi alafu mteja wao aweze kushinda basi hukuwa ni sherehe kubwa sana na pia wananchi ambao wanashabikia chama ile wanajiunga nao na kusherehekea ushindi ambao wameupata.

Mashabiki wa kenya fuhurahia sana pale ambapo wachezaji wetu wa kenya wanaposhiriki kwenye mashindano kadhaa iwe ni ya soka ama ni ya kukimbia. Wao hujivunia kuwa wakenya na matumaini ya kushinda huwa inazidii.